Jengo ambalo ni la gorofa tatu na milango ya rangi nyekundu na madhirisha, kuna sakafu ya simiti na maua ambayo ni ya rangi ya kijani iliyo nje, kuna chuma za rangi nyeusi.

Jengo ambalo ni la ghorofa. Kuna stairsi kuna maua hapo kando na nyasi ambayo ni rangi ya kijani. Kuna chuma nyeusi.

Kitabu ambacho kina maandishi na picha kadhaa. Kuna mtu aliyeinama, kwingine ni familia inakula.

Wanariadha wawili, wa kiume na wa kike. Wa kike ameshuka na amejifunika macho. Wamevalia jezi za kukimbia.

Ubao mweupe, ambao una maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa blue mwingine wa wino mweusi. Kuna maua juu yaliyoandikwa, April na May .

Watu wanne ambao wamevalia sare za michezo, wako kwenye meli kuna mwingine ambaye ako ndani ya maji, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani pia kuna anga ya samawati.

Jengo ambalo ni la gorofa tatu, lina milango ya rangi ya nyekundu, chuma ambazo ni za rangi nyeusi, paa ni ya mabati na kuna dirisha. Kuna maua pale nje ambao ni ya rangi ya kijani na pinki .

Mlango ambao ni wa rangi ya hudhurungi, na una kitu pale juu ya rangi nyeupe, pia una kitu cha kufungia mlango.

Wachezaji wanne, mmoja ameinua mkono juu, wawili wameshika mkono hapo mbele, mwingine amefunika macho ,mwingine anatabasamu.

Jengo la shule ambalo lina madarasa, ukutani kuna michoro ya wanyama mbalimbali kama vile twiga, kuna maua ambayo yamepandwa na kukatwa vizuri pia kuna nyasi ya rangi ya kijani, kuna miti na mawingu.

Mtu ambaye amesimama amevalia sweta ya rangi nyekundu na viatu vyeupe na aliye keti amevalia glovu mkononi, kuna mlango wa rangi nyeupe na ukuta wa rangi ya bluu.

Kalatasi ambao ni mtihani ambao mwanafunzi alifanya, kuna wanyama pale na kuna alama za sahihi.

Watu watatu, wachezaji wawili ambao ni walemavu, pia kuna mwalimu wao katikati, kuna viti vya rangi ya kijani na vingine vya rangi nyekundu, nyasi ni ya rangi ya kijani.

Wanariadha wawili wa kiume na wakike ambao wameshikilia bendera nyuma yao. Wamevalia jezi za wanariadha.

Kitambu ambacho ni cha watoto, kina mikono hapo ikiandika na watotu wengine wameinua mikono, kimeandikwa, play, learn, and grow together.

Posti refu kama mlingoti na kuna maua, miti pale nyuma, kuna tanki ya maji iliyo ya rangi nyeusi.

Jengo ambalo ni shule lina mabati. Kuna maua kando yake na nyasi, ambayo ni ya rangi ya kijani. Kuna majengo mingine pale nyuma.

Mlango ambao una karatasi ulio andikwa wanafunzi hawaruhusiwi kuingia kwenye room hiyo.

Tarakilishi mbili ambazo zipo mezani yenye rangi nyeupe kuna vitabu na dirisha.

Madawati na viti ambavyo ni vya rangi ya hudhurungi. Kuna dirisha na pazia iliyo pale, pia kuna sakafu. Kuna karatasi zilizopo juu ya dawati, kuna ubao na bandika ukutani.

Kompyuta ya rangi nyeusi iko mezani ,meza ni ya rangi nyeupe kuna bidhaa chini ya meza na pia kando.

Kompyuta ambayo ipo juu ya meza, pia kuna mkebe ambao uko na kalamu, kuna kiti cha mbao ambacho kina kibodi na meza ni ya rangi nyeupe.

Watu Saba waliovalia shati ya rangi nyekundu iliyoandika "Kenya" kwa wino mweupe na long'i ya rangi nyeusi wameketi kwenye miti ya mtu mwenye ulemavu. Kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani.

Jengo kubwa ambalo ni ghorofa. Lina milango na dirisha na mabati ambayo ni ya rangi nyekundu. Kuna mlingoti pale.

Kitabu ambacho ni cha gredi ya pili cha kiswahili. Kwenye jalada, kuna farasi wawili na watu watu wawili ambao wako juu.

Kompyuta nne ambazo zipo mezani. Meza ni ya rangi nyeupe. Pia kuna viti vya rangi nyeupe. Kuna vitabu ambavyo vipo juu ya meza, pia, kuna ubao wa rangi nyeupe.

Wachezaji wawili, ambao wamevalia Sare zao za mchezo, mmoja ameinua mikono yote miwili juu na amevalia bangili amejifunika macho Kwa kifaa cha rangia bluu, na mwingine ambaye anamshika mkono.

Tarakilishi ambayo iko juu ya meza nyeupe kuna kitu ya kusikiza kwa maskio iko juu ya tarakilishi na mouse .